Mtaani mbele ya mgahawa kuna biashara ya kuuza kachiri inaendelea. Kwenye kikaango zipo kachiri zinazoendelea kupikwa. Mwanaume kakalia kiti cha plastiki chenye rangi nyekundu.

Mfanyabiashara anayefanya biashara ya kuuza chakula cha haraka. Amevalia shati nyeusi, kofia lenye rangi nyekundu na nyeusi. Mkono wa kulia kavalia kinga nyeusi. Pembezoni upo mwavuli wenye rangi nyeupe na kijani. Chini yake kumekalia mwanaume mwenye kavalilia kofia leusi.

Hali ya upishi ndo inaendelea, na ni upishi wa uchomaji nyama. Kwenye chombo cha kuchomea nyama, juu yake kuna mishikaki, kipande cha nyama, kikebe cha munyu, kikombe cha supu.

Jumba lilojengwa kutumia mbao na mabati linakuwa soko, ambapo biashara ya samaki ndio inaendelea. Juu ya meza kumepangwa samaki aina tofauti tofauti kuna watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Wakike amevalia kofia nyeupe akiwaanaoha mabeseni.

Maskiio, Pembe, Zizi, Ng'ombe, Nyasi, Gunia, Mabati, Sakafu, Vyuma, Chakula cha Ng'ombe, Nyeupe, Nyeusi, Madoadoa